Mwanamke akiwa anamuelekeza mtoto mdogo jinsi ya kupiga mswaki kwa usahihi, wakitumia mbinu za usafi za mdomo zinazopendekezwa na wataalamu wa meno ili kuhakikisha afya nzuri ya meno na kuepuka magonjwa ya mdomo kwa watoto.

Katika kliniki ya meno, daktari wa meno amevaa mavazi maalumu na maski akiwa anamtibu mgonjwa alielala kwenye kitanda cha matibabu. Akitumia vifaa vya kisasa kuhakikisha huduma bora za afya ya mdomo na meno kwa mgonjwa.

Sehemu yenye nyasi fupi za kijani, zimetandazwa vizuri ardhini huku safu ya miti ikionekana kwa mbali, ikiwa imepangwa kwa mpangilio mzuri. Anga nalo likiwa safi, lisilo na mawingu wala moshi. Ishara ya mazingira yaliyohifadhiwa vizuri.

Jengo la hospitali linaloonekana likiwa na vifaa vya kitabibu ndani. Chumba maalumu kikiwa kimejengwa kwa muundo wa kisasa ili kuhudumia wagonjwa kwa ufanisi katika mazingira safi na salama.

Watu wawili katika chumba maalumu wamevaa mavazi ya hospitali, mmoja akiwa amekaa kwenye kiti na mwingine amesimama, wote wamefunika midomo kwa barakoa ili kuhakikisha usafi na kuzuia kuenea kwa magonjwa.

Mwanaume mmoja amevaa koti jeupe la kazi, amesimama kwa utulivu akionekana kuwa katika mazingira ya kitaalamu. Jambo linaloashiria kuwa ni muhudumu wa afya, anayejiandaa kutoa huduma au kusimamia shughuli za kitabibu.

Mwanamke amelala kwenye kiti maalumu cha matibabu, huku daktari wa meno aliyevaa mavazi ya kujikinga na vifaa maalumu vya kitabibu, akimpatia huduma ya meno kwa umakini mkubwa ndani ya chumba kisafi kilichoandaliwa kwa ajili ya tiba ya meno.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wameketi pamoja katika chumba cha kazi, Mwanamke anaandika kwa makini kwenye karatasi huku mwanaume akiandika kwa kompyta. Mazoezi hayo nisehemu ya kazi za kitaalamu zinazo lenga kutoa huduma bora ya afya kwa mgonjwa.

Mtoto mchanga yupo katika chombo maalumu cha hospitali akiwa chini ya uangalizi wa mwanamke anayemshika kwa upendo, huduma hii inalenga afya ya huyo mtoto kwa kuwapatia matibabu na uangalizi wa karibu, mazingira haya husaidia kuimarisha ustawi wa mtoto kimwili na kihisia.

Mtoto mchanga amelazwa juu ya meza maalumu katika chumba cha hospitali huku watu wawili wakiweka mkazo mkubwa katika uangalizi wake, mmoja ameva mavazi maalumu ya hospitali akimshika mtoto kwa upendo na tahadhari ili kuhakikisha afya na usalama wake.

Mtoto mchanga anilazwa juu ya kifaa maalum cha matibabu ndani ya chumba kilichoandaliwa kwa usafi mkubwa, huku madaktari wawili waliovaa mavazi maalum ya kinga wakimfuatilia kwa makini hali yake ya kiafya wakitumia vifaa vya kisasa wakihakikisha anapata huduma bora za afya.

Watu wengi wameketi, wengine wamesimama, wakati mmoja anapopatiwa sindano kwa madhumuni ya afya. Hatua hii ni sehemu maalumu katika kuzuia magonjwa na kulinda afya kwa jamii. Kufanya hivyo kuna hakikisha usalama na ustawi wa watu wote katika mazingira ya umma.

Makasha ya dawa za asili yamepangwa kwa mpangilio mzuri, kila moja likiwa na maandishi yanayoeleza matumizi na aina ya dawa na viambato pamoja na maelekezo ya utumiaji. Huku baadhi vikiwa na alama au picha za mimea ya tiba.

Miti ya kijani yenye matunda madogo yaliokomaa imeota vizuri katika eneo la asili. Ikitumiwa kama sehemu ya tiba za kienyeji kwa kutumia mimea ya asili inayotumiwa kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia za jadi.

Chupa la dawa ya kienyeji, imewekwa kwa hifadhi ndani ya eneo maalum ikiwa na lebo inayoonyesha matumizi ya hatua za asili kwa mgonjwa mbalimbali ikionyesha umuhimu wa kutumia mimea na vitu vya asili katika kutibu afya kwa njia za jadi.

Mimea ya kijani imeota vizuri ndani ya vyombo vya plastiki ikitumika katika tiba za asili, Mimea hii ni chanzo muhimu cha dawa za kienyeji zinazo tumika kutibu magonjwa mbalimbali kwanjia ya asili na salama.

Mwanamke ameshika chupa yenye maandishi inayotambulisha dawa za kienyeji zinazotengenezwa kwa mimea asili, bidhaa hii hutumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya jadi ikizingatia usalama na ufanisi wa tiba za asili.

Mimea ya asili yenye majani ya kijani kibichi na maua madogo madogo imestawi vizuri katika eneo la wazi, ikionekana kuwa sehemu ya mimea inayotumika katika tiba mbadala na tiba za jadi kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali.